Waziri wa elimu akionekana kutoa hotuba kwani yupo mbele ya kipaza sauti akishikilia karatasi inaoonekana kuwa ndio anayosomea hotuba yake kwa watu. Huku kando kunaonekana na mahala pameandikwa KENYA INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION kumaanisha pia ni mahala ambapo anaongelea swala la elimu huku akiwa amepanua mdomo na anatoa maneno.

Kitabu cha kiswahili kimeandikwa sarufi matumizi ya 'hiki' na 'hivi'. Watu wanaonekana kuchorwa. Mzee amevalia kanzu kuashiria ni sheikh. Kijana amechorwa ameshikilia viatu. Kimeandikwa 'hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya'.

Duka la mtandao likiwa na kompyuta likiwa na viti vya plastiki. Komyuta zenyewe zipo nne ila hamna watu kabisa. Madirisha yakiwa wazi, curtain zikiwa za rangi ya samawati.

Wanariadha wanne wa Kenya, wawili wakiwa vipofu, wawili wakiwa wasaidizi. Wamevalia jezi za Kenya huku wakiashiria kushinda mashindano. Kwa majina Kimani na B𝑖i.

Bango lilioandikwa "karibu ukiingia kwa hii room kufundishwa ni raha kutulia na pia kukuwa na akili ya kutulia bila msongo wa mawazo na kuona kila kitu kiko sawa",limeandikwa kwenye bango hilo. Mlango huo ukiwa umegawanywa hivi kama style .

Timu ya walemavu wa mpira wa mguu Kenya. Wamevaa jezi zilizoandikwa Kenya huku rangi ikiwa ya nyekundu na chini kijani. Wanatembeza mpira wengine wanaonekana kuwa wamechoka, jua likiwa lipo usoni na maneti ya goli yanaonekana.

Ukuta wa shule ya sekondari ya Tononoka huku miti ikiwa ndani mingi jua limechomoza. Vijana wanaonekana kwa upande wa barabara wakiwa bado wanatembea kuonyesha wametoka shule ama labda wanaenda shuleni. Barabara imejengwa vizuri.

Wanariadha wa kenya wakiwa wamevalia sare za kukimbia, mmoja akivalia Kenya mwingine nyekundu, mwingine ya buluu ila mmoja ni kipofu ameshikiliwa na mwingine na kuonyeshwa njia huku wakikimbia.

Mahala pa mkutano, wakati mkasa wa moto ukiwa umeegeshwa kando ya tenki ya maji, iliyokuwa kama na lita thelathini hivi huku chini, kuna kijani kibichi cha mchanga.

Darasani pana madawati yaliyokuwa hayana watu lakini nyuma kuna televisheni au ukipenda pia matarakilishi, madirisha yakiwa yamefungwa pamoja na mapazia yaliyofunguliwa.

Vitabu vya waliokuwa katika shule ya msingi cha kiswahili kilichoandikwa ayubu mashakani, kumaanisha hizi ni tamthilia ana hadithi ambazo waliosoma katika hali ya msingi wanasoma, huku kimeandikwa na mwaandishi John Habwe.

Mtandao wa cafe au nyumba ambalo watu huenda kuangalia vitu katika teknolojia ya sasa. Panaonekana tarakilishi nne ambazo zote ni nyeusi na bado pana viti ambazo unaweza keti ukamaliza mambo yako ya teknolojia.

Bodi ya shuleni ikiwa imeandikwa siku za wiki, kwanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi.

Faili ya rangi ya bluu, nyeusi, kijani, nyeupe na nyekundu, zikiwa zimepangwa katika kabati ya ofisi ya mfanyabiashara ama mfanyakazi wa serikali.

Vitabu viwili vya sayansi ya kompyuta vya wanafunzi daraja la saba. Daktari amevalia glavu ya buluu huku ameshikilia vya sayansi.

Rafu ya mbau ambapo panaonekana thermos pakiwa chini. Rafu hizi za mbao, moja iko katika rangi nyeupe ingine iko rangi ya jivu huku hii ingine ikiwa imeekezwa faili na makaratasi kadhaa kuanzia juu mbaka chini.

Darasani kuna pazia na kuna kalenda iliyojuu, huku meza za wanafunzi ama madawati yakiwa na fomu ama mitihani, huku nyingi zikiwa zimeonekana kufungwa.

Aliyekuwa Gavana wa Nairobi Mike Mbovi Sonko akiinama na kupiga picha na walemavu. Wanaashiria kucheza dondi hali ya kupigana ila ni walemavu wanaowakilisha Kenya. Nyuma yao makocha wanatoa tabasamu.